Katika shule ya chekechea vitu vya wanafunzi kusomea vimebandikwa ukutani. Pazia ya rangi tofauti tofauti inaonekana kwa kupendeza. Ina rangi ya kijani kibichi, samawati, nyeupe na nyekundu. Juu kuna dari la rangi ya nyeupe.

Mwanamke aliyekaa katika sehemu ya mazoezi kwa utulivu anaitwa Hellen Wawira . Ni mkenya aliyezaliwa Aprili kumi na tano, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili. Anapenda kuinua chuma na ni wa uzito wa kilo arobaini na moja.

Tarakilishi nyeusi imewekwa kwenye meza nyeupe katika ofisi ya shule. Inaonekana kuwa ni ya wanafunzi ya kutumika katika masomo ya kompyuta.

Mwanariadha wa kuendesha baiskeli amevalia mavazi inayoambatana na shughuli hiyo. Anaendesha baiskeli kwa kasi. Ameangalia mbele ili asije akapoteza mwendo. Nyuma yake kuna mimea iliyoota maua ya kupendeza.

Mlango mwekundu ni wa shule ni wa mbao, una jalada jeupe lililoandikwa kwa maandishi ya lugha ya kiingereza kwa rangi tofauti kama vile meusi, samawati, kijani kibichi na rangi zingine.

Sehemu ya ndani ya darasa ina viti vilivyoundwa kwa muundo wa kisasa, upande wa juu ni meza, upande wa chini ni kiti, upande wa chini ni sehemu ya kuweka vitabu.

Tarakilishi nyeusi iliyokoloea, zimepangwa katika meza nyeupe, katika shule fulani, ndani ya chumba, zinapendeza kwa kuwa zitawasaidia wanafunzi kusoma.

Kituo cha maabara ya kufanyia somo la kompyuta katika shule flani. Kompyuta nyingi zimewekwa kwenye meza ni za rangi nyeusi, meza ni ya rangi nyeupe. Viti vya plastiki vimewekwa kando.

Ukurasa wa mia moja sabini wa kitabu cha wanafunzi unapendeza. Una picha ya wanaume na watoto. Wamesimama na maelezo ya kueleza picha hizo yameandikwa chini ya picha.

Mazingira ni ya shuleni, haswa bweni ya chuo kikuu cha Maseno. Nje kuna maua yaliyopandwa kwa ufasaha kuelekea katika bweni hilo. Upande mwingine, kuna jengo kubwa ambalo ni la kuabudu.

Aliyekuwa waziri mkuu wa elimu nchini Kenya, amesimama mbele ya halaiki, kuwahudumia watu kupitia kipaza sauti, ameshika kijikaratasi cheupe na nyuma yake kuna bango kubwa la rangi ya manjano, lenye maandishi yanayoambatana na sekta ya elimu.

Kompyuta mbili za kupendeza zimewekwa katika ofisi maalum shuleni, ni kwenye meza nyeupe na ni za rangi nyeusi iliyokolea.

Mazingira ni ya shuleni. Madarasa yameundwa kwa muundo wa kisasa. Paa ni ya mabati. Darasa zimeundwa kwa kutumia matofali na simiti. Nje maua yamepandwa kwa ufasaha. Ni maua ya rangi ya kijani kibichi na nyasi imemea uwanjani.

Mazingira ni ya darasani. Chati ya rangi nyekundu imeezekwa ukutani. Ina maandishi ya rangi nyeusi mna michoro tofauti tofauti kama vile saa na picha ya mnyama fulani.

Wanariadha wawili mwanamke na mwanaume wanaelekezana. Wanakimbia kwa mwendo wa kasi pengine ni mbio za masafa marefu. Mmoja anamuelekeza mwingine.

Meza mbili za wanafunzi zimewekwa katika sehemu maalum, darasani. Kiti kimewekwa kando, ni za mbao. Usafi darasani huku umezingatiwa kwa kiwango cha juu.

Sehemu ni nje ya shule. Madarasa yamejengwa kwa muundo wa kisasa. Mazingira ni safi. Maua yamepandwa nje ya madarasa na ni ya kijani kibichi. Yamechongwa kwa muundo ya kupendeza. Nyuma , kuna mti mkubwa wa maua ya manjano ambao unang'aa.

Uwanja huu wa michezo umeundwa kwa muundo wa kisasa. Una viti vya kupendeza vya rangi ya kijani kibichi na vyekundu. Wachezaji wameshafika uwanjani kufanya mazoezi.

Hili linapendeza, lina chati ya rangi ya samawati iliyowekwa ukutani, na maelezo kuhusu utumiaji wa maji na umuhimu wake, imeandikwa kwa rangi tofauti tofauti.

Watu mashuhuri ambao wameshiriki mbio za watu speshieli wameghubigwa na furaha nyingi na kuleta ushindi taifa ya Kenya. Wanashangalia na w mamevalia mavazi ya furaha mekundu yanayoambatana na bendera ya Kenya.

Jumba kubwa la ghorofa limejengwa kwa muundo wa kisasa, lina rangi nyeupe iliyopakwa kwenye jumba hilo ni la vioo vya glasi.

Wachezaji spesheli wa kandanda wamejikita katika kinyanganyiro kikali. Ni zoezi ambalo linafanyika katika uwanja wa kibinafsi.

Lango la ofisi ya shule ni wa mbao, umeundwa kwa muundo wa kisasa, una jalada lililochapishwa kwenye upande wa nje, na maelezo kuwakataza wanafunzi kupitia mlango huo, na hakuna kutoka.

Kijibegi kimewekwa katika sehemu maalum. Ni vitabu vya rangi mbili tofauti. Kuna vitabu vya rangi nyekundu na rangi ya zambarau. Vimepangwa kwa ufasaha ili kuwahudumia wanafunzi.

Spesheli amekalia kifaa cha kumsaidia kushiriki mbio hizo. Ni katika uwanja wa mbio na umeandliwa kwa ufasaha, kuchorwa laini na mwangaza wa kuvutia wa kuwaelekeza wanariadha.

Kitabu cha mwanafunzi kimefunguliwa ukurasa maalumu. Kuna maandishi mengi kwa rangi nyeusi na picha iliyochorwa kwa rangi ya machungwa.

Kitabu cha mwanafunzi cha ziada. Somo la ishirini na somo la ishirini na moja, lina nambari nyingi na picha za kuvutia . Ni cha somo la hisabati.

Wanariadha spesheli wa taifa la Kenya wamekalia viti vyenye gurudumu tayari kuliwazana na kuongelea mashindano ambayo wametoka kuyashiriki.

Ukurasa wa sabini na tisa wa kitabu cha Kiswahili cha wanafunzi, una picha za kuvutia na maneno yanayoongelea picha hizo. Picha ya kwanza ni gari la lori, gari la pili ni la moshi. Picha ya tatu ni ya mzee kuendesha baiskeli.

Mchezaji spesheli wa watu wasiojiweza ,ni wa Kenya. Amejisikita katika michezo ya kandanda. Ameshika vifaa maalum vya kumsaidia kusonga kwa ufasaha ,anapocheza mpira.

Sehemu hii ni ya darasani, ni upande wa ukuta ambao ni wa mbele. Kuna ubao mweupe na karatasi zilizobandikwa ukutani, zenye maandishi ya Oktoba, Novemba na Desemba kwa lugha ya king'eng'e.

Jengo kubwa la shule hii linavutia. Limejengwa kwa changarawe na matofali kwa ustadi. Kando kuna maua yaliyochongwa na mchongaji stadi. Maua yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi.

Majengo haya ya shule yanavutia kwa muundo huu wa kisasa . Kuna jengo kubwa refu lililojengwa kwa mawe na simiti. Nje kuna maua yaliyopandwa kwa miundo ya kuvutia.

Mlango wa shule unapendeza. Umeundwa kwa mbao. Una kijibamngokilichoandikwa kidato cha kwanza R. Ni mlango wa kuwaelekeza wanafunzi ndani na nje ya darasa.

Wanawake wawili ambao ni wa umri wa wastani, wamezamia mazoezi katika sehemu ya kiwanja cha shule. Watu wengine wamekaa kutazama jinsi wanavyofanya mazoezi.

Ni sehemu ya ndani ya darasa, ubao wa rangi nyeupe umewekwa ukutani na unapendeza. Una maandishi wa rangi ya wino wa samawati ulioandikwa baada ya somo.

Ni katika ofisi ya mwalimu mkuu wa shule fulani. Kuna tarakilishi nyeusi ya kampuni ya Dell iliyowekwa kwenye meza ya kuvutia. Upande wa nyuma kuna kiti cha mwalimu na upande mwingine, kuna kiti cha wageni.

Sehemu hii ni ya inje ya kiwanja cha shule. Ni sehemu ya kufanyia michezo. Ina ardhi tambarare zenye nyasi kwa umbali. Miti iliyo pandwa inapendeza, na majengo yanaonekana kwa umbali.

Picha hii ni ya maabara ya somo la kompyuta katika shule fulani. Kuna tarakilishi nyeusi iliyokolea na imewekwa kwenye meza nyeupe.

Darasa hili linapendeza kwa kuzingatia usafi wa hali ya juu, lina ubao mweupe na meza, na viti vya mbao, vya rangi ya udongo.

Mazingira ni ya darasani. Ubao wa rangi nyeupe, umewekwa kwa ustadi ukutani. Usafi darasani humu, ni wa hali ya juu. Kifaa cha kuzolea taka na kifagio, kimewekwa kando ya mlango wa mbao.

Mazingira ni ya darasani. Chati ya kuvutia imewekwa ukutani. Ina maandishi wa rangi tofauti tofauti kama vile meusi, mekundu na meupe. Inawashawishi wanafunzi kuhusu jambo fulani.

Mwanamke maarufu wa kurusha mkuki kwa watu spesheli, amejikita katika shughuli hiyo. Ni katika kiwanja cha michezo, watu wanamtazama anapojikita katika zoezi lake.

Sehemu hii ndani ya shule kuna tanki la rangi nyeusi lililoundwa kwa muundo wa kisasa. Kando kuna kijibango kinachoashiria sehemu ya kujumuika wakati pametokea janga la moto shuleni sehemu hiyo.

Jengo hili la shule limejengwa kwa ufasaha. Lina muundo na muonekano wa kisasa. Lina madirisha mengi na milango mingi. Sehemu ya nje inavutia kwa nyasi zilizopandwa kwa ufasaha.